Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma za kibenki mda wowote, pale ambapo mteja hudumbukiza kadi ya benki katika sehemu maalumu, kisha kuandika neno siri na kupatiwa huduma mbalimbali anazohitaji, akichagua kitu anachotaka kukifanya.

Bango au tangazo la benki ya "EQUITY" lililotengenezwa kwa kutumia rangi nyekundu likiwa na maandishi ya rangi nyeupe ambayo yanaonesha kua unawezapata huduma za kibenki kwa kutumia simu ya mkononi popote pale ulipo kwa muda wowote.

Kijana wa kike akiwa amesimam mbele ya mashine ya kisasa, ambayo inatumika kutoa huduma za kibenki kwa kuingiza kadi ya benki, kisha kuandika neno siri ndipo scrini itakuonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa, kama vile kutoa pesa, kuangalia salio, kujiunga na simu ya mkononi na huduma nyinginezo.

Kijana wa kiume anaetabasamu, akiwa ameshikilia simu janja akiwa anapata huduma za kibenki, kutoka benki ya (Ecobank) akitengeneza kadi au akaunti ya benki kutumia simu hiyo.

Kijana wa kiume aliyesimama kaunta ya baa, akiwa anachanganya vinywaji vya aina mbalimbali na kuviweka katika glasi ukutani kukiwa na rafu za chuma vilivyo na vinywaji mbalimbali vya vilevi.

Gari la rangi jeusi likiwa mbele ya jengo kubwa na la kisasa, lililo na madirisha makubwa ya vioo; ndani kukiwa na magari mengine ya aina tofauti tofauti, pia kukiwa na watu wawili waliosimama mbele ya gari hilo, mmoja akimkabidhi mwenzake ufunguo kuwa ni ishara ya kupatiwa gari hilo.

Gari zuri na la kisasa la rangi ya kahawia lenye uwezo wa kubeba watu wanne, likiwa katika maegesho ya magari ambapo ni sehemu yenye uwazi mkubwa kwa ajili ya mauzo.

Mama akiwa amesimama nje ya duka lenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kukiwa na picha ya ngómbe akila majani pamoja na kikombe chenye maziwa.

Kijana wa kiume akiyevaa shati la rangi ya bluu akiwa amesimama nje ya dirisha dogo lililotengenezwa kwa kioo, akisubiria kupatiwa huduma ya muuzaji wa maziwa inayotolewa katika duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha kuandika ujazo anaouhitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, halafu kukinga maziwa kwenye bomba, lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, zikiwa zimepangiliwa katika mstari ulionyooka. Mashine hizo zina mabomba madogo ambayo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba ili kuingiza ujazo anaohitaji, kisha maziwa huanza kutiririka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mfudumu, bali mteja kuingiza kiasi cha fedha kisha kuandika ujazo anaouhitaji kwa kutumia vitufe venye namba halafu hukinga maziwa kwenye bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Kijana wakiume akiwa amesimama nje ya dirisha dogo lililotengenezwa kwa chuma la duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa akiwa anapatuwa chombo kilichojaa maziwa.

Kijana wa kike aliyevaa koti la rangi jeupe akiwa katika duka kubwa akichagua bidhaa ya maziwa anayohitaji, kutoka katika rafu zilizopangiliwa maziwa ya aina mbalimbali yaliyopo katika maboksi.

Mashine ya kisasa ya rangi ya bluu ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo. Pembeni kukiwa na vitufe vye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi cha maziwa unachohitaji.

Kijana akiwa anaingia katika mlango uliotengenezwa kwa chuma, wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe, nje kukiwa na dumu la chuma ambalo hutumika kuhifadhia maziwa.

Mashine mbili na za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika bomba lililopo ndani ya kidirisha kidogo, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali ambayo hutumika kuingiza ujazo unaouhitaji kwa kubonyeza vitufe vyenye namba.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo anaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo ambalo lina bomba linalotiririsha maziwa hayo kwenye chombo cha mteja.

duka dogo lenye mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma ikiwa na meza refu yenye ndoji yake pamoja na majagi na bango kubwa ambalo limeandikwa kuwa maziwa yanapatikana pamoja na mayai.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo, lililo na bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo mteja anaouhitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali mteja huingiza kiasi cha pesa halafu kujaza ujazo anaohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, kisha maziwa hutiririka kutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo hutumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pale ambapo mteja akiingiza ujazo anaoutaka kwa kutumia namba zilizopo pembeni.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwakutumia chuma, ndani kikiwa na mashine ya kisasa ambayo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ambacho kina bomba dogo kinachotiririsha maziwa hayo vikiwa vinauzwa pamoja na mayai, mikate na nyama.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba ambalo hutirirsha maziwa katika chombo cha mteja pembeni kukiwa na kioo cha kidigitali chenye vitufe, vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachokihitaji.

Kijana wa kiume akiwa anapata huduma kutoka katika mashine ya kisasa ambayo, inatoa huduma hio ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu. Akiwa nabonyeza vitufe vyenye namba kuandika ujazo anaohitaji, kisha kukinga chombo katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo ili kukinga maziwa.

Baba akiwa anapata huduma ya maziwa kutoka katika mashine za kisasa, zinayofanya shughuli ya uuzaji wa maziwa, yanayotiririka kutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa ya kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutolea maziwa, pembeni kukiwa na skirini ya kidijitali yenye vitufe ambavyo vina namba inayotumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali maziwa hutiririka kutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma, ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Duka dogo lililo tengenezwa kwa kutumia mabati likiwa na dirisha lililofunguliwa, duka hilo likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo kama vile maziwa pamoja na mayai.

Duka dogo lenye mlango na madirisha, lililotengenezwa kwa kutumia chuma likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mifugo kama vile maziwa pamoja na mayai.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme kufanya kazi, inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo, ambalo lina bomba linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme katika ufanyaji wa kazi ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingizia ujazo unaohitaji.

Mashine za kisasa ambazo zinatoa huduma za uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la rangi ya kijani, akiwa amebeba dumu lenye maziwa akimimina katika kikombe kwa ajili ya kunywa. Mezani kukiwa na ndoo zenye vitafunwa mbalimbali kama vile: maandazi, mayai, chapati, na kadhalika.

Kijana wa kiume akiwa anaingia katika mlango uliotengenezwa kwa chuma wa duka, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ambao ni ng'ombe.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuiingiza ujazo au kiasi cha maziwa unachohitaji.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika dirisha dogo lililotengenezwa kwa chuma, la duka ambalo linatoa huduma ya maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe, huku wengine wakiwa wamekaa katika kibaraza wakisubiri kupatiwa huduma.

Maduka mawili yaliyopo katika jengo moja yenye milango mipana iliyotengenezwa kwa kutumia vioo, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo kama vile, maziwa, mayai nakadhalika.

Kijana wa kiume akiwa anapata huduma kutoka kwenye mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba ambalo linatiririsha maziwa hayo.

Msichana aliyevaa koti refu la rangi jeupe linalofika usawa wa magoti, akiwa amesimama katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma wa duka ambalo linatoa huduma za uuzaji wa maziwa.

Wateja wakiwa wamesimama katika kibaraza cha duka lililo na mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayopatikana katika duka hilo.

Duka dogo ambalo lina sakafu safi, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambapo kuna meza ndefu pamoja na madumu yaliyo na maziwa.

Duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali zinazotokana na ufugaji wa mifugo, kama vile maziwa, ambayo yamehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao za duka hilo.

Mandhari nzuri na ya kisasa, iliyo na vitu mbalimbali vya samani, ikiwa ni pamoja na meza za kulia chakula na makochi au masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, pamoja na masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti; vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Seti za masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi ya bluu vikiwa pamoja na mito ya rangi ya dhahabu kwa ajili ya kuegemea vikiwa vinauzwa.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, vingine vikiwa vya chuma ambavyo vimepakwa rangi tofautitofauti, vikiwa vimetolewa nje na kuwekwa sehemu yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa ustadi ukubwa wa kutumia mbao, na kupakwa rangi ya kahawia inayo ng'áa, inayotumika kwaajii ya kulia chakua ikiwa imezungukwa na viti sita, ambavyo hutumiwa na watu kukalia.

Mafundi seremala wakiwa katika eneo la kazi, wakifanya shughuli mbalimbali kama vile kuranda mbao pamoja na kuchukua vipimo ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani, kama vile: makabati, vitanda, makochi pamoja na meza.

Vitu mbalimbali za samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula pamoja na makochi yaliyo na magodoro pamoja na vitambaa, vya rangi tofauti tofauti, vikiwa ndani ya jengo kubwa vikiwa vinauzwa.

Kochi au sofa la kisasa, lililotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeusi. Likiwa na mito ya rangi ya njano kwa ajili ya kuegemea, likitolewa sehemu ya nje iliyo na uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo, stuli za kukalia pamoja na seti za masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali. Vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Fundi seremala akiwa katika mazingira anayofanyia kazi, akiwa anakata mbao kwa kutumia msumeno ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile vitanda, makochi, meza au makabati.

Vitanda vizuri vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa vimeungana kitanda cha juu na cha chini, pamoja na ngazi inayotumika kupanda kitanda cha juu vikiwa vinauzwa.

Kiti kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao, na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, ambacho hunesanesa, mara nyingi hutumiwa sana na wazee.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia chuma pamoja na mbao, vikiwa vimepakwa rangi ya mchanganyiko nyeusi na kahawia, vikiwa vimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Kitanda kizuri na cha kisasa kilichotengenezwa kwa kutumia ustadi mkubwa wa mbao, kikiwa limepakwa rangi nyekundu inayongaa pamoja na chaga zake kikitolewa nnje sehemu iliyo na uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi ya bluu yakiwa yamewekwa nje ili kuuzwa.

Seti za masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vizuri vya rangi nyeupe vikiwa pamoja na mito ya kuegemea katika sehemu au chumba chenye uwazi mkubwa vikiwa vinauzwa.

Vitu mbalimbali vilivyotengeneza kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na kabati dogo iliyo na madroo ya kuhifadhia vitu mbalimbali, na kupakwa rangi nyeupe pamoja na meza kwa ajili ya kulimia chakula.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao. Ikiwa ni pamoja na makabati yenye rafu za kuhifadhia nguo pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi tofauti tofauti, vikiwa vimewekwa sehemu ya nje kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, kabati lililotengenezwa kwa ajili ya kuwekea nguo na viti vya kukalia vyenye magodoro ya rangi nyeusi.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula, yenye uwezo wa kukaliwa na watu sita, ikiwa imewekwa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Jengo zuri na la kisasa la hoteli, ikiwa ni sehemu ya mapokezi ya hoteli hiyo kukiwa na urembo mbalimbali pamoja na picha zilizobandikwa ukutani, pia kukiwa na kochi la kukalia wakati wa kusubiri kupatiwa huduma.

Mazingiras mazuri ya hoteli ya kisasa, iliyo na sehemu ya mapokezi yenye meza ndefu juu kukiwa na taa za urembo, zinao toa mwanga katika eneo hilo meza ndogo ya kuwekea vitu mbalimbali pamoja na makochi ya kukalia wakati wa kusubiri kuhudumiwa.

Mazingira mazuri na ya kupendeza ya hoteli ya kisasa, lililo na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kioo, mwanga unapatikana kutokana na taa zinazowekwa ukutani na sakafu safi yenye vigae, kukiwa na meza ndogo zilizozungukwa na viti vya kukalia, ambazo hutumika kulia chakula.

Chumba kizuri na cha kisasa cha mapokezi ya hoteli, kukiwa na mteja aliyesimama sehemu hiyo, akipatiwa huduma mbalimbali na wahudumu wawili waliovaa sare za rangi nyeupe.

Jengo kubwa la hoteli nzuri na ya kisasa lililo na viti vya kukalia vilivyo na mito kwaajili ya kuegemea, pamoja na meza ndogo zilizotandikwa vitambaa vikiwa na watu mbalimbali ambavyo hutumika kulia chakula.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wameketi katika hoteli ya kisasa iliyo na kochi zuri la rangi ya njano, wakiwa wanapata chakula ambacho kipo juu ya meza pamoja na vinywaji.

Mazingira mazuri ya hoteli ya kisasa iliyo na viti virefu na meza refu katika upande wa kaunta. Pia kukiwa na meza zenye muundo wa duara pamoja na viti, juu kukiwa na urembo unaopendezesha sehemu hiyo ambapo huduma ya chakula inatolewa.

Mazingira ya sokoni ambapo hufanyika biashara mbalimbali kukiwa na mama alieketi katika kiti, Huku mezani kukiwa na matunda yanayouzwa kama vile; Ndizi mbivu, Machungwa pamoja na Maembe.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mama anayeuza bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa maandalizi ya chakula, kama vile: nyanya, vitunguu, hoho; zilizopangwa juu ya meza pamoja na ndizi mbivu zilizoning'inizwa.

Mazingira ya sokoni kukiwa kunafanyika biashara za uuzaji wa vitu mbalimbali, akionekana mama alieketi katika kiti mezani kukiwa na mafungu ya nyanya ,vitunguu ,karoti ambavyo vinauzwa.

Mazingira ya sokoni akionekana mama aliyekaa katika kiti akiwa anachambua mboga za majani na kuweka kwenye bakuli, huku akiwa amezingirwa na bidhaa zingine kama vile: vitunguu, pilipili hoho, viazi, nyanya, na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara za uuzaji wa bidhaa, ambazo hutumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya, karoti, viazi ambavyo vimepangwa kwa makundi.

Mazingira ya sokoni kukiwa na kundi la watu wengi wanaofanya shughuli mbalimbali za biashara kama vile uuzaji wa bidhaa zinazotumika katika uandaaji wa chakula ambazo ni: nyanya, vitunguu, maharage, mahindi, pamoja na matunda.

Mazingira ya sokoni, kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa kwa ajili ya maandalizi ya chakula, kama vile: maharage, mchele, mahindi, vitunguu saumu, tangawizi na bidhaa nyingine nyingi.

Mwanamke akiwa katika mazingira ya soko akiwa anauza bidhaa bidhaa mbalimbali za matunda kama vile papai, chungwa, ndizi mbivu pamoja na maembe.

Mazingira ya sokoni kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali pamoja na watu wengi wakiwa wanafanya biashara kukiwa na magunia yaliyo na mchele, mahindi, maharage pamoja na bidhaa nyinginezo.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wanafanya shughuli mbalimbali za biashara, mojawapo ikiwa ni uuzaji wa pochi, mikanda pamoja na mikufu ya wasichana.

Mazingira ya sokoni kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo za wanawake ambazo ni magauni, sketi zilizopangiliwa katika rafu zilizopo ukutani. Huku zingine zikiwa zimekusanywa na kuwekwa juu ya meza.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa katika mazingira ya masoko, wakifanya biashara za mauzo ya bidhaa mbalimbali, ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya, karoti, vitunguu, pilipili hoho, zilizopangwa kwa makundi juu ya meza.

Mikono miwili ikiwa imeshikilia simu janja ambayo hutoa huduma mbalimbali za kifedha kwa kupitia simu hiyo kama vile, M pesa ambayo hutuma kupokea pesa kununua bidhaa mtandaoni na huduma nyinginezo.

Mkono ukiwa umeshika mashine ya kielektroniki ya pesa inayotumika kufanya huduma mbalimbali za kifedha, pamoja na kadi ya benki aina ya visa ambayo huchomekwa kwenye mashine hiyo, kisha kufanya miamala.

Mdada akiwa ameshikilia mashine ya kielektroniki ya "pesapal" ambayo huingizwa kadi benki ya "VISA", na kufanya miamala mbalimbali kama vile kulipia bidhaa au kutoa pesa.

Jengo kubwa na zuri lililo na madirisha yaliyotengenezwa kwa kioo, kukiwa na bango ambalo limetengenezwa kwa rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Linaloonyesha kuwa sehemu hiyo inauzwa, kukiwa na namba za simu kwa ajili ya mawasiliano kwa atakayehitaji.

Nyumba ya kisasa na nzuri iliyopakwa rangi nyeupe, ikiwa ina ghorofa mbili, ambayo inauzwa au kupangishwa kwa mteja anayetaka kufanya makazi ya kuishi.

Ujenzi wa jengo kubwa ka ghorofa ambalo hutengenezwa kwa matofali, likiwa lina vyumba vingi ambavyo hupangishwa au kuuzwa ili kufanya makazi ya watu, au ofisi.

Jengo kubwa na refu la gorofa, ambalo bado lipo katika hatua za ujenzi, likiwa linatenezwa kwa matumizi ya kupangishwa au kuuzwa wa wateja wanaotaka kufanya kuwa makazi au ofisi.

Nyumba kubwa na ya kisasa yenye ghorofa mbili, iliyo ndani ya uzio wa ukuta pamoja na geti jeusi, ikiwa inauzwa au kupangishwa kwa mteja ambaye atataka kufanya sehemu hiyo kuwa makazi.

Jengo kubwa na la kisasa la ghorofa tatu, lenye madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo. Likiwa ndani ya uzio wa ukuta pamoja na mageti mawili ya rangi nyeupe, likiwa linapangishwa au kuuzwa ili kufanywa makazi ya watu.

Jengo refu la ghorofa ambalo lina minara juu kwa ajili ya mawasiliano, lenye vioo vingi likiwa linapangishwa ili kutumika, kama vile ofisi za watu wanaofanya biashara mbalimbali.

Duka kubwa na la kisasa likiwa na maduka madogo ndani yake, ambayo yanauza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo za wanawake na wanaume zikiwa zimening’inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, moja wapo likiwa linauza nguo za wanaume ambayo ni makoti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo, yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza viatu vya kike, ambavyo vimening'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo ambazo ni suruali zilizoning'inizwa katika rafu, pamoja na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangiliwa juu ya meza, kukiwa na kibao kinachoonyesha asilimia hamsini na tano za punguzo la bei.

Duka kubwa ambalo lina maduka madogo ndani yake, likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile midoli kwa ajili ya watoto, iliyopangwa juu ya meza pamoja na nguo ambazo zimepangwa katika rafu ya chuma.

Duka kubwa lililo na maduka madogomadogo ndani yake; yanayouza bidhaa tofautitofauti. Jengo hilo likiwa la ghorofa lenye ngazi, ambazo hutumia umeme, mtu husimama na kupandishwa katika ghorofa ya juu.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo ndani yake kuna maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti mojawapo; likiwa linauza nguo za wanaume ambayo ni makoti na suruali, zilizopangwa katika rafu na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza.

Kijana wa kike akiwa katika duka kubwa na la kisasa akiwa anavuta kapu, ambalo lina matairi kwa chini alilotumia kuhifadhia bidhaa mbalimbali alizochagua kutoka katika rafu za chuma.

Msichana aliyesimama katika korido ya duka kubwa na la kisasa, lililo na sakafu safi, iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, akiwa anatazama bidhaa mbalimbali zinazouzwa ambazo zimepangwa katika rafu za chuma, kama vile mikate, maboksi yenye juisi na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza mazao mbalimbali yaliyopangiliwa katika vifurushi vidogo na kuwekwa katika mistari iliyonyooka, kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la zao hilo pamoja na bei inayouzwa.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa za mbalimbali za kuokwa, kama vile mikate iliyoifadhiwa katika vifuko, unga wa ngano, uliopo katika paketi ,vyote vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali, zikiwemo biskuti, zilizohifadhiwa katika maboksi na kupangiliwa katika rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko cha bei.

Duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu ikiwa linauza viatu vya kiume na vya kike ambavyo vimepangwa kwenye rafu za mbao za rangi nyeupe, viatu hivyo vikiwa ni vya michezo, vya ngozi pamoja na viatu vya wazi.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae. Likiuza bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji ambavyo hupakiliwa katika rafu za chuma